Wakulima w akike kwa wa kiume wamekaa chini ya mti mkubwa baada ya mavuno ili kutoa mahindi kutoka kwenye maganda yake. Hatua iliyo muhimu sana kabla ya kuyatumia mahindi hayo kama chakula au kuyauza.

Kilimo cha kabichi kinashamiri sana nchini hususani kutokana na maendeleo ya mifumo ya umwagiliaji inayorahisisha upatikanaji wa maji hata kwenye maeneo yenye ukavu, na ambayo umwagiliaji wa mkono ungekuwa ni changamoto.

Mama mtu mzima akiwa katika duka lake la bidhaa mbalimbali za kilimo kama mbegu, mbolea, dawa za kuua wadudu anatoa mfuko mmoja wapo wa mbegu kwa ajili ya kumuonyesha mteja wake.

Mbegu nyingi zimeoteshwa katika mfuko na kuwekwa katika kitalu, zinasubiriwa ziweze kumea vizuri na kuwa imara ili mimea hiyo midogo ihamishiwe katika shamba na kuweza kukua.